Mgonjwa amelala kitandani na miguu yake imefungwa bandeji, na vifaa vya matibabu vya kurekebisha mifupa. Amejifunika shuka nyekundu, yenye miraba miraba.

Hii ni chumba cha matibabu au wodi hospitalini ambapo wauguzi watatu wanashughulika na vifaa vya matibabu. Mmoja wao anashikilia drip akionyesha utaratibu wa kutoa dawa Kwa mgonjwa.

Timu ya madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji, na barakoa, wakifanya upasuaji, wanatumia vifaa vya matibabu vya kisasa, na taa zinawaka kwa nguvu. Mmoja wa madaktari ana miwani.

Mwanamke mzee ameketi akiwa amevaa barakoa na nguo za kitamaduni. Anakabidhiwa kitu na mtu mwingine ambaye amevaa fulana ya buluu na pia barakoa.

Madaktari wanne wamekusanyika kufanya upasuaji. Wote wamevaa nguo za upasuaji za kijani kibichi, barakoa na kofia za kufunika nywele. Watu wawili wanazingatia eneo la upasuaji.

Madaktari kadhaa wamevaa mavazi ya upasuaji, na barakoa wakifanya kazi kwa umakini. Wamejikita kwenye meza ya upasuaji wakitumia, zana maalum, mazingira yanaonyesha chumba cha upasuaji, chenye vifaa vya matibabu.

Gari kubwa jeupe lenye maandishi Mobile Clinic limeegeshwa nje. Nembo ya Beth Mugo Cancer Foundation inaonekana wazi ikionyesha huduma za afya. Maandishi mengine yanaonyesha kuwa wanatoa huduma za saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tenzi dume.

Bango kubwa lenye maneno way beyond zero mobile clinic. Linaonekana likiwa limebandikwa kwenye gari kubwa jeupe. Watu kadhaa wameketi mbele ya kliniki hiyo ya simu. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa.

Katika eneo la wazi mwanamke mmoja anayevalia shanga za kitamaduni anazungumza na mwanamke mwingine aliyevaa barakoa. Mwanamke aliyevaa barakoa anaonekana akishika nyaraka fulani. Nyuma yao watu wengine wachache wanaonekana wakiwa wamekaa chini.

Mhudumu wa afya ya meno anatumia vifaa maalum kusafisha meno ya mgonjwa. Mgonjwa ana midomo wazi na meno yake meupe yanaonekana. Glovu za buluu zimevaliwa, zikionyesha usafi na utaalamu.

Mgonjwa amevaa miwani ya kinga, akimruhusu daktari kufanya kazi yake kwa usalama. Daktari anatumia vifaa maalum ili kuweka kinywa cha mgonjwa wazi na kutumia mswaki.

Kuna sehemu mbili zinazofanana zilizopangwa wima zikionyesha mabadiliko ya meno. Meno katika sehemu ya juu yanaonekana yakiwa ya rangi ya njano na madoa yakionyesha hali kabla ya matibabu. Kwa upande mwingine, meno katika sehemu ya chini yamekua meupe na kung'aa.

Mdomo upo kwa karibu ukifichua meno ya juu na ya chini, pamoja na ufizi mwekundu. Kioo cha meno kimeshikiliwa karibu na meno ya chini kikiakisi jino la juu lenye shimo au kuoza.

Daktari wa meno, anamhudumia mgonjwa akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa ya kijani. Anatumia vifaa maalumu vya meno kuchunguza kinywa cha mgonjwa.

Mdomo wenye tabasamu pana ukiwa umechapwa rangi nyekundu ya mdomo inayong'aa. Meno meupe safi na yenye mpangilio mzuri yanaonekana wazi yakionyesha afya bora ya kinywa. Ulimi pia unaonekana.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akipokea matibabu. Daktari au msaidizi wake amevaa glavu nyeusi na anatumia zana za meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Akipiga mswaki meno yake kwa kutumia mswaki wa umeme, mswaki mweupe unaingia kinywani na baadhi ya dawa ya meno inaonekana kwenye meno. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi, ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Daktari wa meno amevaa glovu za bluu na anatumia kioo kukagua meno ya mgonjwa. Mgonjwa amefumbua mdomo wake akifichua meno safi na meupe.

Meza imepangwa kwa zana za meno zilizpangwa kwa makini, ziikiwemo miswakii, vijiti vya kusafishia meno na vitu vingine. Miswaki mitatu ya rangi tofauti inaonekana.

Mdomo uliofunguka kidogo, unaonekana wazi, ukifichua meno meupe na safi. Midomo inaonekana yenye unyevunyevu na laini, ikionyesha afya njema. Rangi ya ngozi ni nyeusi na maelezo ya karibu yanaonyesha umbile la midomo na meno.

Madaktari wawili wa meno, wakiwa wamevaa barakoa na nguo za hospitali, wanachunguza kinywa cha mtoto aliyeegeshwa. Mmoja wao ana kofia ya buluu na ngao ya uso, akionyesha utaalamu wao.

Mtaalamu wa meno akiwa amevaa glovu za buluu, amefungua mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ana meno yaliyokwenda mbele na yanayoonekana kuwa na madoa ya kahawia. Ndani ya kichwa, kuna meno yaliyotobolewa. Inaonekana ni uchunguzi wa meno au matibabu yanayoendelea.

Orodha hii inaonyesha kinywa cha mtu kabla na baadae ya kupata meno bandia. Katika sehemu ya kwanza mdomo unafunguliwa na ufizi bila meno. Kisha sehemu ya pili, kinaonyesha kinywa hicho kikiwa na seti kamili ya meno bandia yaliyowekwa. Huu ni mfano wazi wa matibabu ya meno.

Seti ya vifaa vya daktari wa meno imepangwa kwenye sehemu yenye rangi ya bluu. Kuna kioo chenye meno na zana mbalimbali zenye ncha kali na bapa. Vifaa hivi hutumika kwa uchunguzi na matibabu ya meno.

Kundi la watu linaonekana likivuka maji na mafuriko yenye rangi ya kahawia. Baadhi yao wamevaa jaketi za uokozi za rangi nyekundu kuashiria kuwa wako kwenye hatari au wanasaidiwa. Mwanaume mmoja amebeba beseni la bluu kichwani.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya mabango, mmoja akimpa mwingine hati. Mwanaume anayepokea hati amevalia fulana nyekundu na suruali nyeupe, huku mtoaji akiwa amevaa fulana ya blue na njano.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji ya kahawia huku maji yakionekana yamefika magotini mwa baadhi yao. Nyumba za mabati na mbao ziko pande zote mbili za barabara iliyojaa maji.

Watu wamejikusanya kwenye eneo lenye mafuriko, huku maji ya kahawia yakiwa yamejaa chini. Mwanamke mmoja amepiga magoti majini akimyooshea mkono mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mtu mwingine.

Kuna moto mkubwa unaowaka usiku ukitengeneza moshi mwingi na mwangaza mwekundu. Watu waliovalia sare za msalaba mwekundu wanaonekana karibu na eneo la tukio, wakisaidia kukabiliana na hali hiyo.

Muuguzi aliyevalia kofia na barakoa, anaonekana akiosha mikono yake kwa uangalifu. Anaelekea kwenye singi la kisasa, ambapo maji yanatoka kwenye bomba lisiloguswa na mikono. Kioo kinachomwonyesha muuguzi huyo kiko juu.

Mandhari yameharibika labda baada ya dhoruba kali. Kifusi cha chuma chenye rangi ya kahawia kimetupwa katikati ya yadi kikiwa kimefunikwa na matawi ya miti. Nyumba za nyuma zinaonekana zimeharibika kidogo.

Uwanja mkubwa unaonekana umekatwa miti yote ukiwa umejaa mashina na matawi yaliyokatwa. Msitu mnene unapatikana nyuma ukiashiria eneo lililoharibiwa . Anga ni wazi likionyesha hali ya hewa tulivu. Mandhari inaonyesha athari za ukataji miti.

Mbili chakavu zikiwa zimepakana zote zikiwa na mabaka na uchafu. Friji ya chini inaonekana kuwa na begi nyeupe iliyoning'inia mbele yake. Upande wa kulia wa picha kuna meza ya maabara au jikoni.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara anaonekana akifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya kisayansi. Chumba kina sakafu isiyo na mikwaruzo na kuna friji kubwa.

Madaktari kadhaa wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia wakifanya kazi chumbani cha upasuaji. Wametazama skrini kubwa inayoonyesha viungo vya ndani vya mwili. Taa za upasuaji zinang'aa juu zikionyesha mwangaza muhimu. Mandhari inaonyesha timu ya matibabu ikifanya upasuaji.

Meza vya kompyuta ikiwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki, skrini kubwa inaonyesha picha ya X-ray ya mguu ikionyesha matumizi ya matibabu. Kibodi na kipanya kime ekwa mbele ya skrini.

Chupa nne za gesi zimesimama kwenye sakafu zikiwa na ukubwa tofauti. Zote zina rangi ya kijani iliyo kolea chini na sehemu nyeupe juu. Zinaonekana zimeunganishwa na vali za chuma juu.

Jicho la karibu limefunguliwa na kidogo gumba na kidole cha shahada. Kope zake zimepakwa rangi ya bluu zikionekana kama zimetumiwa kinyama.

Mtu amesimama mbele ya mlango wa kioo akionekana kuingia au kutoka. Ukumbi wenye kuta za rangi ya manjano na sakafu ya vigae vyeupe una onekana. Taa za dari zimefungwa kwenye ukuta wa juu.

Meza ya kazi yenye vitu vingi ikiwa imesheheni kompyuta na vifaa vingine. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya misuli ikidokeza matumizi ya kimatibabu au kibiashara inayo husiana na afya.

Hapa ni hospitalini au kliniki, kuna watu wakisubiri, mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na ana bandenji usoni, mhudumu wa afya amesimama karibu naye.

Mchoro wa mwanamke linaashiria mawazo mengi na mkazo. Mwanamke huyu ana nywele za zambarau zilizo fungwa juu na anaonekana amechoka au amefadhaika akishika kichwa chake. Kichwani kwake kuna mawazo yaliyo changanyikana yakiwakilisha na mistari iliyokunjana.

Ubao wa ujumbe juu ya kushoto ukiandika, Mental Health Awareness Month na Five Things You Should Say To A Depressed Person . Chini ya kichwa hicho kuna orodha ya mambo matano ya kusema kwa mtu aliyefadhaika, kama vile hauko peke yako na je umefikiria tibaa.

Hiki ni kisanduku cha dawa cha Vitamin B5 kutoka HealthAid. Kina vidonge thelathini vya miligramu six hundred and ninety vinavyotakiwa kumezwa mara moja kwa siku.

Chupa ya virutubisho vya Doctor Mercola imeonyeshwa wazi ikiwa na lebo nyekundu na nyeupe. Imeandikwa vitamins D3 and K2

Sanduku jeupe la dawa za acetaminophen tablet, USP 500mg linaonekana likiwa limefunguliwa kidogo likiashiria matumizi.

Acromol-P ilio andikwa kama Aceclofenac and Paracentamol Suspension imeonyeshwa katika kifunguo chake na chupa, kifurushi cha nje kina rangi ya bluu na nyeupe na kina picha ya mtoto mchanga akicheza chini.

Sanduku jeupe lenye maandishi, "Fenbid Gel" na "Ibrufen",linaonekana. Chini ya jina la bidhaa kuna maelezo ya kina ya matumizi ya gel hii. Ni kwa ajili ya kupunguza maumivu na uvimbe.

Duka la dawa lina bidhaa ya, Paracetmol Infusion IP, kwa matumizi ya ndani, use only . Chupa ya paracetamol iliyo na lebo iliyo na maelezo ya kina.

Mtaalum wa afya, akimpatia mtoto matone ya chanjo mdomoni, huku akiwa amevaa glavu nyeupe, mtu mzima, anayeweza kuwa mzazi, amembeba mtoto huyo, na anamtazama, kwa makini.

Daktari au muuguzi amevaa sare ya kijani na anamsaidia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Kichwa cha mgonjwa kimefungwa bandeji nyeupe ikionyesha jeraha au upasuaji.

Wa mtu labda wa mtoto ukiwa na alama nyekundu mdogo kama ya kuchomwa. Ngozi inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna eneo jepesi kidogo karibu na alama nyekundu. Sehemu ya nguo ya rangi ya pinki inaonekana kidogo.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo nyeupe, barakoa na kofia ya Kinga, anaonekana akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mtoto mdogo, amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa na blanketi.

Sindano na chupa mbili za chanjo, zimepangwa juu ya sehemu nyeupe zikionyesha vifaa vya matibabu. Chupa moja imeandikwa BCG Vaccine na nyingine diluents , ikimaanisha chanjo ya kifua kikuu na kiyeyushi chake.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wadogo wamekusanyika kwenye ukumbi, wengine wamesimama huku wengine wameketi na inaonekana kama wanasubiri au wanashiriki mazungumzoni. Kuna wanaume wawili wamesimama karibu na ukuta.

Mchezaji mwenye anashiriki kwenye dondi mweusi aliye na uvimbe mkubwa kwenye paji la uso wake. Jasho linaonekana likitiririka kwenye uso wake likionyesha amechoka.

Kuna seti kamili ya vifaa vya cricket vilivyotawanyika juu ya sehemu ya nyasi. Bat fimbo ya kupigia ya mbao, mipira miwili midogo na kofia ya bluu ya chuma, yote inaonekana wazi. Pia kuna glovu mbili nyeupe.

Miguu ya mtu imeketi kwenye nyasi, huku mkono ukishika kifundo cha mguu. Mkono unonekana ukishikili kifundo cha mguu kwa uangalifu, labda kwa sababu ya maumivu au kurekebisha kiatu.

Kifaa cha mazoezi ya uzito, chenye rangi nyeusi kimeonyeshwa kikiwa na viti vilivyofunikwa kwa ngozi nyeusi. Ina sehemu za chuma zenye nene zikiwemo pau za kushikilia.

Wachezaji wa raga wako uwanjani wakishindana. Mchezaji mmoja amemwamgusha mpinzani wake chini huku mguu wa aliyeanguka ukiwa umezungukwa na duara jekundu kuonyesha jeraha.

Mpira mkubwa wa bawling na rangi ya kijani unakaa katikati ya pini za bawling zilizopigwa. Baadhi ya pini zimelala chini zikiashiria kwamba zimeangushwa. Wengine wamesimama wima wakiashiria mchezo unaoendelea. Mandhari inaonyesha hali ya mchezo wa bawling .

Ukubwa wa majani mengi ya kijani kibichi. Unaonekana ukistawi vizuri. Matunda madogo yenye rangi nyeusi au kijani iliyokolea yamefichwa kati ya majani mengi. Jua linaonekana likipita katikati ya matawi na majani.

Mimea ya kijani kibichi imechupuka kwenye udongo. Majani yake yanaonekana yamejaa vumbi na uchafu. Anga ni la mawingu na hali ya hewa inaonekana kuwa kavu. Hii inaweza kuwa mimea ya porini au mimea inayokua katika mazingira magumu.

Mshikano wa ndizi mbichi unaonekana ukining'inia kwenye miti. Chini yake ua jepesi la ndizi linalojulikana kama moyo wa ndizi, linashuka chini. Majani makavu ya miti ya ndizi, yanaonekana yamekauka na kukaa karibu na mshikamano.

Bustani yenye mimea mbalimbali inaonekana wazi, huku mti mdogo wenye majani mengi ukiwa katikati. Kuna mimea mirefu yenye majani mebamba iliyopandwa kwa mistari ikionyesha shamba lililotunzwa vizuri.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi unaonekana ukitawala anga. Matawi yake marefu na yenye nguvu yanaenea pande zote. Chini ya mti kuna mimea mingine ya vichaka.

Mti wenye majani mabichi unasimama wima huku baadhi ya matawi yakinyesha dalili za kukauka. Nyuma ya mti huu, kuna miti mengine iliyonyooka mbali na nyasi za kijani. Mwanga wa jua unaonekana kuangukia kwenye majani kufanya mazingira yanaonekana asili.